Kifaa cha kubadilisha mkondo wa umeme kikiwa Kando ya miti ya kijani .Kifaa hiii ni muhimu kwa kusambaza stima kwa maeneo mbalimbali huku mazingira ya asili yakionyesha uwiano katika maendeleo ya kiteknolojia na uhifadhi wa mazingira.

Kituo kidogo cha umeme kilichojengwa kwenye bonde la ufa ambacho kinatoa moshi unaoonekana angani. Kwa mbali kuna mstari wa miti yenye rangi ya kijani inayochangia uzuri wa mandhari ya asili kwenye anga ya mbali.

Mitambo ya kusambaza umeme inaonekana ikiwa na nyaya mbalimbali za stima zilizonyooshwa kwa ustadi. Zimesimama katikati ya mandhari ya kuvutia yenye mawingu ya buluu angavu ikiashiria maendelo ya miundo mbinu ya nishati.

Mitambo ya kusambaza umeme kwa msongo inaonekana kwa mbali, ikiwa imezungukwa na miti ya kijanikibichi. Mandhari ya kuvutia ya milima inaonekana kwa umbali, inaonyesha muunganiko mzuri kati ya maendeleo ya kiteknolojia na uzuri wa mazingira ya asili.

Kituo cha umeme cha kielekitroniki kilichoko bondeni kikizungukwa na vejetesheni ya kijani kibichi, moshi unaonekana ukitoka juu ya kituo hicho hali inayoashiria shughuli zinazoendelea ndani. Mandhari ya eneo hili ni ya kuvutia likiakisi mchanganyiko wa maendeleo ya kitekinolojia na uzuri wa asili.

Kituo cha umeme kinaonekana kikiwa na nyaya kubwa za kusambaza nguvu za umeme angani. Chini kuna kokoto zilizotandazwa ili kusidia kupunguza unyevu na kulinda miundo mbinu. Mandhari hii inaonyesha juhudi ya kuhakikisha usambazaji wa umeme.

Kituo cha usambazaji wa umeme wa msongo mkubwa ambapo nyaya kubwa za umeme zinasifirishwa kwa uangalifu. Chini ya kituo hicho kuna kokoto za kijivu zilizotandazwa ardhini ilikuweka eneo likavu na kusaidia kuzuia uharibifu, unaweza kusababishwa na unyevu. Mandhari hii inaakisi hatua za kiusalama katika miundo mbinu ya nishati.

Nguzo ndefu za kusambaza umeme wa msongo mkubwa zimesimamama imara; nyaya zikipita juu angani kwa mvutano mkali. Chini ardhi imefunikwa na kokoto za kijivu zikionekana tambarare na kavu. Juu anga ni la buluu safi bila mawingu likitoa mandhari tulivu na wazi ya mazingira ya nguvu na utulivu.

Kituo cha kusambaza umeme kimejaa nyaya za msongo mkubwa zinazosafirishwa juu kwa nguzo nzito. Ardhini kuna kokoto za kijivu zilizotandazwa, zikisaidia kudhibiti unyevu na kuhakikisha usalama wa mazingira ya kituo.

Kituo cha kusambaza umeme kimepangwa kwa ustadi, kikiwa na makontena yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kwa mbali, mandhari ya mlima yenye mvuto inaonekana ikiakisi mchanganyiko wa maendeleo ya kiteknolojia na uzuri wa mazingira ya asili.

Hii ni miundombinu ya nishati. Kituo cha kusambaza umeme kimejengwa kwa mpangilio wa kitaalamu kikiwa na transformer , nyaya kubwa na nguzo za nguvu za umeme. Miundombinu hii ni kuhimu kwa kusambaza nishati kwa maeneo ya mijini au vijijini kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa kuaminika kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Swara anachungulia kwa utulivu katika mazingira yake ya asili akila majani mabichi. Mandhari hii ya kijani kibichi inayomzunguka inaonyesha uzuri na umuhimu wa kuhifahi mali asili na mazingira kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Mwanamke amepanga shuka jeupe chini ya mti anafurahia mandhari juu ya nyasi. Mazingira haya yamezunguka na miti yakionyesha utulivu na uhusiano mzuri kati ya binadamu na mazingira asili.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Pundamilia wanachunga kwa utulivu katika mazingira yao ya asili yenye nyasi na miti huku majengo marefu yakionekana kwa mbali. Mandhari hii inaonyesha mkutano wa maisha ya porini na maendeleo ya miji ikisisitiza umuhimu wa kuweka uwiano kati ya uhifadhi wa wanyama pori na upanuzi wa makaazi ya binadamu.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili. Mifuko ya plastiki inakusanywa, na kuwekwa ndani ya kontena kubwa kwa ajili ya usafishaji, au urejeleaji. Hatua hii inaonyesha juhudi za kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda rasilimali asili dhidi ya madhara ya taka zisizooza.

Tembo wawili wakizunguka kwa upole mtoto mdogo wa tembo aliyejifunika vumbi la udongo wa rangi ya kahawia, pembeni kuna tembo mwingine anayeonekana akitulia kwa umbali , mazingira yanayowazunguka ni ya kijani kibichi na yenye utulivu yakionyesha uzuri wa asili na uangalizi wa kifamilia kati ya tembo.

Kifaru aliyechomwa sindano mgongoni anaonekana akikimbizwa polepole na mlinzi wa hifadhi aliyevalia mavazi yake ya kazi na kubeba blanketi katika mazingira yenye nyasi kavu na miti michache. Tukio hili linaashiria juhudi uhifadhi wanyama pori na usimamizi wa rasilimali asilia.

Tausi anakunywa maji katika mazingira tulivu yake asili. Tukio hili linaonyesha uzuri wa wanyamapori, na umuhimu wa kuhifadhi vyanzo vya maji na makazi yao kwa ajili ya mazingira endelevu.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili. Mtu anapita katikati ya mandhari ya kuvutia, akiwa amezungukwa na miti ya kijani na mimea hai yenye afya. Mazingira haya safi na tulivu yanaonyesha uzuri wa asili na umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji pamoja na viumbe vinavyovitegemea.

Kando ya mto kuna karatasi nyingi nyeupe za plastiki zilizotandazwa kana kwamba zinaoshwa kwa ajili ya kuchakatwa tena. Mtu moja amechuchumaa karibu nazo akionekana kushugulika nazo kwa makini. Baadhi ya karatasi hizo zimeandikwa neno uchumi ikiashiria matumizi yake ya awali au ujumbe unaohusiana na mazingira ya kijamii au ya biashara.

Kijana aliyevalia mavazi ya kujikinga na glavu akikusanya taka kando kando ya mto. Tukio hili linaonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi bora wa raslimali za asili kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho.

Tembo wachanga wakinywa maji kando ya bwawa katika hifadhi ya wanyamapori huku watalii wakiwaangalia kutoka mbali kwa tahadhari. Tukio hili linaakisi juhudi ya uhifadhi wa mazingira na rasilimali za asili kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo.

Ngiri amelala chini akiwa katika hali ya kupumzika katika mazingira yake asili. Mandhari hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori na makazi yao kwa ajili ya usalama na ustawi wa specie hii.

Watu mbalimbali wanaonekana wakichukua hatua za kuokoa mazingira baadhi yao wakitoa taka za plastiki kutoka ardhini huku mmoja akimwagilia mmea maji ili ukuaji wake uwe na mafanikio. Ni mfano wa mshikamano na uwajibikaji katika kuhifadhi mazingira kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili. Pundamilia anasimama karibu na mti ndani ya makazi yake ya asili. Mazingira haya ya porini yanaonyesha uratibu ya maisha ya wanyama na uota wa uasili. Yasisitiza umuhimu wa kulinda vinowia na rasilimali za mazingira.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili. Paa wako malishoni kwa utulivu katika makazi yao ya asili yaliyozungukwa na mimea ya kijani na mandhari ya kuvutia. Taswira hii inaonyesha maisha ya wanyamapori kwa uhuru na umuhimu wa kulinda mazingira yao dhidi ya uharibifu.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Mashine ya kuchimba inafanya kazi kwenye shimo kubwa, huku wanaume wakishirikiana kuingiza mabomba ya maji ndani yake. Watu wengine wanasimama kwa umbali wakifuatilia shughuli hiyo ikionyesha juhudi za pamoja za kusimamia na kusambaza rasilimali maji kwa njia endelevu.

Vifaru wawili wakifuka barabara ya udongo katika pori, wakiwa wamezungukwa na mimea ya kijani kibichi na mandhari ya kufutia. Taswira hii inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira ya wanyamapori katika makazi yao ya asili.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili, ndege mweupe mwenye domo kubwa anaonekana akiwa katika makazi yake ya asili. Uwepo wake katika mazingira haya ya porini unaonyesha uzuri na umuhimu wa kulinda viumbe hai wanaochangia mizani ya ikolojia.

Jengo refu la KICC linainuka katikati ya jiji la Nairobi likizungukwa na majengo megine ya kisasa. Mbele yake kuna sanamu ya mzee Jomo Kenyatta na chemichemi ya maji ikionyesha mchanganyiko wa historia, maendeleo na miundo mbinu ya taifa.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili. Mjusi mkubwa yupo katika makazi yake ya asili akiwa ndani ya uzio maalum unaomzuia kuingilia moja kwa moja na binadamu. Uzio huo unawaruhusu watalii kumtazama kwa usalama huku ukilinda usalama wa mnyama na kuendeleza utalii wa kimazingira.

Mbuni mwenye manyoya meusi akiwa amezungukwa na mayai mengi. Mazingira yanayomzunguka ni ya kijani kibichi na yenye mvuto wa asili. Mandhari hii inaashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi bora wa rasilimali za asili, hasa katika kuendeleza maisha ya wanyama pori.

Huu ni hufidhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Twiga amesimama kimya kimya katika mazingira yake ya asili yenye uhai na uzuri wa kipekee. Madhari hii inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi wanayama pori na makahazi yao ili kuhakikisha maisha endelevu na mizuguko ya ekolojia hai.

Mwanaume pamoja na msichana wakiwa wamechuchumaa wakipanda mimea. Kando yao kuna mwanaume mwingine aliyeshika mche tayari kwa kupanda. Nyuma yao kundi la wanafunzi wa shule waliovaa sare linaonekana likifuatilia kwa makini. Hili ni tukio la kuhifadhi mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia linalowahusisha vijana katika vitendo vya uhifadhi wa mazingira.

Wanafunzi, wakiwa pamoja na walimu wao wote wamevalia barakoa wakihudhuria shughuli ya kujifunzia katika mazingira ya wazi yaliozungukwa na miti ya kijani madhari hii ya asili inaonyesha umuhimu wa kuendeleza elimu huku tukilinda afya ya kuhifadhi mazingira kama sehemu ya usimamizi wa raslimali za asili

Wasichana wawili waliovaa sare ya rangi nyekundu na nyeupe wakitunza mimea iliopandwa kwenye matairi, yaliyopakwa rangi ya nyeupe na nyeusi. Mandhari hii inaonyesha ubunifu katika utunzaji wa mazingira na matumizi ya endelevu ya rasilimali kwa njia rafiki kwa mazingira.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili. Kobe wawili wapo kando ya mto wakiwa katika makazi yao ya asili yenye utulivu. Mandhari haya yanasisitiza umuhimu wa kulinda viumbe wa majini na mazingira yanayowazunguka ili kuhakikisha mbiu na uhai inaendelea kustawi kwa vizazi vijavyo.

Wachezaji wa ngoma za kitamaduni wakiwa na ngoma, wakiwatumbuiza wageni walioketi wakiwatazama. Tukio hili linafanyika ndani ya ukumbi uliowaka taa vizuri, ukionyesha hali ya shangwe, burudani, na utambulisho wa utamaduni wa kiafrika.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamazi wa rasilimali asili. Watu wa rika tofauti, wakubwa kwa wadogo wanashirikiana kupanda mimea katika eneo la wazi. Kitendo hiki kinaonyesha mshikamano wa kijamii na juhudi za pamoja za kulinda mazingira, kwa ajili ya vizazi vya sasa, na vya vijaavyo.

Huu ni usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Mabomba ya kijani ya kusafirisha maji yamepitishwa juu ya eneo lenye maji taka na takataka zilizojaa kando kando. Mazingira haya yamezungukwa na vyumba vya mawe na mabati yakionyesha changamoto ya miundo mbinu ya maji na usafi katika maeneo ya mjini au pembezoni.

Huu ni usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Mabomba ya kusafirisha maji yamewekwa kando kando ya maji taka karibu na reli. Pembeni kuna vyumba vya biashara vinavyoedeshwa uku watu wakiendelea na shughuli zao za kila siku, ikiashiria maisha ya mjini na changamoto za miundombinu mseto.

Mwanaume aliyevalia koti la kijani lenye reflector anashika miche ya kijani akiwa na mwanamke aliyevalia mavazi meusi pembeni mwake. Nyuma yao kuna mwanaume mwingine mwenye kofia nyeusi na wanawake wawili, wakiwa katika mazingira ya kijani kibichi.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili. Nyati yuko katika makazi yake asili akiwa amezungukwa na miti na uoto wa porini. Uzio maalum umetenganisha wanyama na binadamu ili kuzuia muingiliano usio salama huku ukiwawezesha watalii kuwaona kwa usalama na kwa heshima kwa mazingira ya asili.

Mzungu aliyevalia suti anatembea katikati akiwa ameambatana na mwanaume mweusi na mwanamke upande wake. Wanapita katika mazingira ya miti yenye majani mabichi yanayotoa mwonekano wa utulivu na asili safi.

Ardhi iliyochimbwa ambapo kundi la watu wako ndani ya shimo wakiendelea na uchimbaji ili kuwezesha kupitisha maji. Juu ya ardhi, wapo wengine wakishiriki kwa vipimo na vifaa maalum kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahihi, hatua muhimu katika usimamizi wa mazingira na rasilimali za asili.

Mtu aliyevalia glavu akifanya kazi ya kutengeneza mabomba makubwa ya rangi ya buluu ya kubebea maji. Kazi hii inaashiria juhudi za kuboresha miundo mbinu ya usambazaji wa maji kwa matumizi ya jamii.

Chini ya ardhi, bomba la chuma limesimikwa likisafirisha maji kwa ustadi. Bomba hili linaunganishi juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Juu ya uso wa ardhi, kuna majengo ya kisasa yanayoakisi maendeleo ya binadamu yanayokwenda sambamba na utunzaji wa mazingira.

Ndege walioko kando kando ya mto wakiwa wamesimama juu ya nyasi. Ndege hawa wana midomo na vichwa vya rangi ya nyeusi huku manyoa yao yakiwa meupe na meusi. Mandhari inayowazunguka ni utulivu na yenye kuvutia, ikionyesha uzuri wa asili na utulivu wa mazingira ya mtoni.

Mbuni na swara wakila kwa amani katika mazingira ya asili yaliyo zungukwa na miti ya kijani kibichi mandhari hii inadihirisha uzuri wa mfumo wa ekolojia na umuhimu wa kuhifadhi wanyama pori na makazi yao ya asili.

Twiga watatu warembo wakisimama kwa utulivu katika pori, huku watalii wakiwatizama kwa mshangao na baadhi yao wakipiga picha. Mazingira haya ya asili yanatoa fursa ya kipekee kwa wageni kufurahia uzuri wa wanyama pori katika mandhari tulivu.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Sanamu imesimama katikati ya mji ikiwa imezungukwa na majengo, magari, barabarani na watu wanaoendelea na shuguli zao. Taswira hii inaonyesha mwingiliano kati ya urithi wa historia na maendeleo ya mjini ikisisitiza umuhimu wa kulinda alama za utamaduni katika mazingira ya kisasa.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili. Mto unapita katikati ya mandhari ya kijani ukiwa umezungukwa na miti minene na mimea ya asili. Mazingira haya yanatoa taswira ya uzuri wa maumbile na umuhimu wa kuyahifadhi kwa vizazi vijavyo.

Bustani tulivu iliyojaa miti ya kijani na katikati yake kuna kiti cha kupumzikia. Mazingira haya ni ya kuvutia na yenye utulivu yakialika watu kufurahia asili na kupata pumzikio.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamazi wa rasilimali ya asili. Tembo mchanga anapewa maziwa na binadamu kwa upole, ishara ya utunzaji na uokoaji wa wanyamapori. Wako katika mazingira ya asili yenye miti mingi inayotoa kivuli na uzuri wa mandhari yakionyesha mshikamano kati ya binadamu na wanyama kwa ajili ya uhifadhi.

Mtali pamoja na mwongozaji wake wakimtazama twiga kwa ukaribu. Wamesimama kwa utulivu wakifurahia uzuri wa mnyama huyo mrefu kwenye mazingira ya asili. Mandhari hii inaakisi uzuri wa utali na maelewano kati ya binadamu na wanyama pori.

Wachezaji wa ngoma za kitamaduni waliovaa mavazi ya kitaifa, wakitumbuiza kwa furaha katika maonyesho ya mila na desturi. Harakati zao za kucheza zinaonyesha utajiri wa utamaduni na urithi wa jamii mbali mbali nchini.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili. Hoteli imejengwa kwa mtindo unaoendana na mazingira ya asili ikiwa imezungukwa na miti ya kijani na nyasi zilizopambwa vizuri kwenye uwanja. Muundo huu unaonyesha juhudi za maendeleo endelevu yanayolinda uzuri wa mazingira na kuhamasiha utalii wa kiekolojia.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Watoto wavulana kwa wasichana wameketi chini kwenye sakafu wakila chakula kwa pamoja. Picha hii inaonyesha umuhimu wa kuhimiza maisha yenye afya na umoja, katika mazingira ya asili ikiashiria uhusiano mzuri kati ya binadamu na mazingira yao.

Swara anatembea kwa utulivu katika mazingira yake ya asili huku kwa mbali inaonekana taswira ya jiji lenye majengo marefu. Mandhari hii inaonyesha mwingiliano wa maisha ya porini na maendeleo ya binadamu, ikiibua umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na rasilimali za asilia.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Ndege mwenye rangi ya kuvutia amesimama juu ya tawi la mti akiwa katika mazingira ya asili yenye mandhari ya kuvutia. Taswira hii inangazia uzuri wa mbinuuai na umuhimu wa kulinda makazi ya viumbe wa porini.

Wanafunzi wanafanya mazoezi katika mazingira tulivu yaliyozungukwa na miti ya kijani kibichi. Mazingira haya ya kuvutia yanaonyesha jinsi uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili unavyoweza kusaidia afya na ustawi wa kibinadamu.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili. Miti ya kijani kibichi na nyasi ndefu zimeota katika mandhari ya kuvutia ya asili. Mazingira haya yanatoa picha ya utulivu na uhai wa maumbile, yakisisitiza umuhimu wa kuhifadhi rasilimali za asili kwa ustawi wa visasi vijaavyo.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Mto unatirirka kwa utulivu huku kando yake kukiwa na mimea inayokuwa kwa kijani kibichi ikionyesha uzima wa mazingira haya. Kwa mbali majumba yanaoneka yakionyesha mkutano kati ya maendeleo ya mji na mazingira ya asili.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Simba ameketi juu ya ukuta mdogo katika mazingira yake ya asili, akitazama kwa utulivu. Kwa umbali, majengo ya mji yanaonekana, yakionyesha ukaribu kati ya makazi ya wanyama pori na maeneo ya binadamu. Hali inayoleta umuhimu wa kuendeleza uhifadhi na usalama wa wanyama pori.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Sanamu imezungukwa na mimea ya kijani inayoiwezesha kujichanganya na mazingira kwa uzuri wa pekee. kwa mbali watu wanaonekana wakiendelea na pilikapilika zao za kila siku, huku majengo ya kuvutia yaliyopakana yakiongeza mvuto wa nchi huo unaochanganya sanaa, mazingira na maendeleo.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili . Watu walio vaa nguo za kitamaduni wanafanya onyesho la kitamaduni ndani ya ukumbi wakiwasilisha tamaduni zao kwa fahari na ustadi . Mandhari hii inaangazia umuhimu wa kuhifadhi kitamaduni kama sehemu ya utambulisho wa jamii na raslimali isiyo onekana inayopandwa kudhaminiwa.

Huu ni uhifadhi wa mazingira na usimamazi wa rasilimali asili, Watu waliovaa mavazi ya kujikinga wamesimama kwa pamoja kando ya vyumba vya mabati, wakiwa na furaha na mshikamano. Taswira hii inaoonyesha juhudi za pamoja katika miradi ya kijamii au mazingira, ambapo usalama, ushirikiano na matumaini huenda sambamba na maendeleo endelevu.

Kituo cha maji kilicho chini ya daraja ambapo maji yanatiririka kwa mtiririko mzuri. Mazingira ya eneo hilo yamesungukwa na miti ya kijani kibichi, yakionyesha uzuri wa asili. Mandhari hii inaangazia umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi bora wa rasilimali za maji kwa maendeleo endelevu.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kujikinga akikusanya plastiki kando ya mto. Mazingira yanazungukwa na miti ya kijani na nyumba ikiashiria juhudi za kulinda mazingira dhidi ya uchafuzi wa taka za plastiki.

Nyumba ya mabati iliyoharibika imezingirwa na maji. Ishara ya adhari za mafuriko yanasababishwa na mabadiliko ya tabi ya nchi. Mwanamme mmoja anajaribu kuokoa kilichosalia, huku mbali watu wengine wakihangaika wakiokoamali zao. Ni taswira inayokumbusha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira, na kusimamia rasilimali kwa uangalifu.

Wanawake wawili wamesimama ndani ya mto wakiwa wamejikinga miguuni wakizuia kusombwa na maji. Wanatoa taka za plastiki kutoka kwenye mto huo wakichangia kwa vitendo kulinda mazingira na vianzo vya maji dhidi uchafuzi wowote.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Kifaru na mtoto wake wanatembea kwa utulivu katika mazingira yao ya asili yaliyojaa kijani na mandhari ya kuvutia. Taswira hii inaangazia umuhimu wa kulinda wanyamapori na makazi yao ili kuhakikisha kizazi kijacho kinafurahia urithi huu wa asili.

Huu ni huhifadhi wa mazingira na usimamizi warisilimali asili. Kijana na msichana wamesimama kando ya mporomoko ya maji wakipiga picha wakiwa na tabasamu la furaha. Mandhari ya asili wenye mvuto unadhirisha wa mazingira yetu na umuhimu wa kuyahifadhi kwa vizazi vijavyo.

Gari la abiria limeegeshwa kando ya jumba kuu likiwa na mizigo juu ya paa ikiwemo magunia. Pembeni pikipiki na wapitanjia wanapita kwa upande mmoja ikiakisi hali halisi ya usafiri wa umma na shughuli nyingi katika maeneo ya mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa imezungukwa na majengo na mabango ya matangazo. Matatu zinaonekana zikichukua abiria huku mikokoteni ikisukumwa kando ya barabara. Mandhari hii inaakisi maisha ya kila siku katika jiji lenye shughuli nyingi na usafiri wa umma unaochangamka.

Barabara ya njia mbili inaonyesha magari mbalimbali ya kisafiri malori, mabasi, magari aina ya nissan na pikipiki. pembeni mwa barabara kuna miti ya kijani kibichi na majengo madogo yanayoipa mandhari sura ya mtaa wenye shughuli nyingi.

Wachuuzi wamesimama kando ya barabara wakiuza bidhaa zao. Huku wapita njia wakiendelea na shuguli zao za kila siku. Upande mwingine, magari ya abiria yanapokea wasafiri yakiwa katikati ya majengo ya aina mbalimbali yanayoonyesha maisha ya jiji lenye pilkapilka nyingi.

Huu ni usafiri wa umma. Barabara kuu imejaa magari mbali mbali yakisafiri katika pande zote mbili; yakiwemo magari binafsi na gari la kufyonza kinyesi. Kwa umbali daraja la miguu, imeinuka juu ya barabara hilo likiezeshwa wapita njia kuvuka kwa usalama katika shughuli nyingi za mjini

Huu ni usafiri wa umma. Kando ya reli ya treni na stesheni ya reli, kuna miti ya kijani inayovutia inayoipa mandhari hiyo utulivu na uzuri wa asili. Mazingira haya yanaonyesha uhusiano mzuri kati ya miundo mbinu ya usafiri na uhifadhi wa mazingira.

Eneo la kuegesha magari ambapo kondakta anaita abiria ili wapande matatu. Watu wengine wanaendelea na pilkapilka zao za kila siku huku kwa mbali majengo marefu yakiwa yanaonekana ikiashiria shughuli nyingi za mjini na umuhimu wa usafiri wa umma.

Huu ni usafiri wa umma. Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa katika kituo maalum cha kupakia na kushusha abiria .Eneo hilo limezungukwa na majengo huku watu wakionekana wakijihushisha na shughuli zao za kila siku. Ikiwa kiungo muhimu cha harakati za mjini.

Eneo linafanana na kituo cha magari ambapo watu mbali mbali wanaonekana wakijihusisha na shughuli tofauti. Kuna mabanda madogo yaliyosimama karibu na basi moja ambalo watu wanaonekana wakilipanda. Pia kuna magari mengine yaliyoegeshwa yakipita karibu na eneo hilo. Hali inaonyesha pilka pilka za kila siku katika kituo cha magari.

Usafiri wa umma. Magari ya kubeba abiria yameegeshwa katika kituo maalum cha usafiri tayari kwa safari. Eneo hili limezungukwa na majumba ya mjini huku watu wakiendelea na shuguli zao za kila siku ikiashiria maisha yenye mwendo na uhamaji wa mara kwa mara.

Huu ni usafiri wa umma. Basi la kubebeba abiria limeegeshwa tayari katika kituo likisubiri abiria kuabiri. Hili ni sehemu muhimu kwa mfumo wa usafiri wa umma unaowawezesha watu kufika maeneo mbalimbali kwa urahisi na kwa gharama nafuu.

Barabara ya pande mbili inaonekana tulivu, magari yakipita kwa mpangilio bila msongamano. Gari la polisi lipo pia kwenye eneo hilo huku watu wakitembea kando ya barabara. Mandhari inazungukwa na miti ya kijani ikionyesha mazingira safi na yanayopangika vizuri.

Gari linasafiri kwenye barabara yenye shughuli mbali mbali. Pembeni kuna wapita njia wakitembea na msikiti unaonekana upande mmoja wa barabara. Mbele ya gari hilo kuna magari mengine yakisafiri kwa mpangilio, hali inayoakisi maisha ya kila siku katika mji yenye mchanganyiko wa usafiri na shughuli za kijamii.

Huu ni usafiri wa umma. Mabasi yanayoenda kwa mwendo wa wastani barabarani, huku polisi wa trafiki wamesimama pembeni wakidhibiti usalama. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao za kila siku na mtu mmoja anaonekana akisukuma pikipiki yake. Majengo makubwa ya mji yanasimama kwa mbali, yakionyesha taswira halisi ya maisha ya kila siku mjini.

Eneo la maegesho ya mabasi ambapo makondakta wanaita abiria kwa sauti ya juu huku wakuwashawishi watu kuingia kwenye gari yao. Watu wengi, wanaonekana wakisongamana kila mmoja akiwa na shughuli zake. Kando ya eneo hilo kuna majengo aina tofauti na miti ya kijani inayoongeza mvuto wa mazingira hayo.

Kituo cha reli ambapo gari la maji na mabasi yamepangwa kwa mstari yakisubiri kuruhusiwa kuvuka kwena upande mwingine mazingira yamezungukwa na miti yenye kijani kibichi huku watu mbalimbali wakiendelea na shughuli zao za kila siku, hali inaonyesha uhai na pilkapilka za eneo hilo.

Eneo la maegesho ya magari ya usafiri ya umma lina shughuli nyingi. Makondakta wakiwa wamebeba mabana yanayoonyesha njia za magari wanayosimamia. Pembeni watu wanaendelea na shughuli zao za kila siku huku majengo yanayozunguka eneo hilo yakiipa mandhari ya jiji linaloendelea kwa kasi.

Mabasi ya abiria yameegeshwa kando ya barabara karibu na majengo, huku miti ya kijani kibichi ikionekana kwa umbali. Karibu na mabasi aafisa wa usalama barabarani anasimamia shughuli, ikiakisi mapangilio wa usafiri wa umma katika maeneo ya mjini.

Usafiri wa umma. Mabasi ya kusafirisha abiria yameegeshwa kando ya barabara yakiwasubiri wasafiri. Kwa mbali miti ya kijani inaonekana ikifanya mandhari ya eneo hilo yawe ya kuvutia na kutoa mazingira tulivu katika kituo cha usafiri.

Uzio umewekwa kando ya njia ya reli na kwa mbali gari moshi linapita kwa mwendo wa wastani , mazingira yanayozungukwa na nyasi ya kijani yakionyesha usafiri wa umma unaojumuishwa kwa uangalifu katika mazingira ya asili.

Matatu mbili zimeegeshwa katika kituo cha magari zikiwa tayari kusubiri abiria. Watu wanaonekana wakipita kando kando ya barabara baadhi wakiingia au kutoka kwenye magari mengine. Hali inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma katika eneo hilo.

Usafiri wa uma. Magari ya kubeba abiria yameegeshwa tayari kwa ajili ya kuwachukua wasafiri. Pembeni, watu wanaendelea na shughuli zao za kila siku, huku jengo kuu lilionekana kwa mbali, likitoa taswira ya maisha ya kila siku katika mji wenye shughuli nyingi.

Barabara ya magari yenye njia mbili inaonakana ikiwa na magari yanayopita kwa kasi. Njia hizo mbili zimetenganishwa na uzio wa chuma ili kuzuia waenda kwa miguu kuvuka kiholelaholela katika barabara hii kuu. Pembeni mwa barabara kuna majengo yanayoashiria eneo la mji lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Huu ni usafiri wa umma. Mabasi yameegeshwa kando ya barabara huku makondakta wakipaza sauti wakiwaita abiria waabiri. Kwa mbali miti ya kijani na majengo yanaonekana na watu wanaendelea na shuguli zao za kila siku ikionyesha uhai wa jiji na umuhimu wa usafiri wa umma katika maisha ya kila siku.

Huu ni usafiri wa umma, magari ya kubebea abiria yameegeshwa kando ya barabara yakisubiri wateja uku watu wakipita wakiangaika na shuguli zao za kila siku. Majengo makuu yanayozunguka barabara hii yanaonyesha mazingira ya mjini yenye shuguli nyingi na mahitaji makubwa ya huduma za usafiri wa umma.

Huu ni usafiri wa umma. Magari ya aina mbalimbali yanapita kwa kasi kwenye barabara kuu yenye mwelekeo wa njia mbili. Pande zote majengo ya aina tofauti yanazunguka eneo hila huku daraja la waenda kwa miguu likionekana kwa mbali likiashiria usafiri salama wa watu.

Magari yamesongamana upande mmoja wa barabara. Kando ya ukuta, uliozingukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Kwa mbali, viumba virefu vinaonekana huku watu wakifuka barabara upande mwingine usio na msongamano, ikiakisi maisha ya kila siku ya mjini na changamoto za mpangilio ya usafiri.

Huu ni usafiri wa umma kituo cha basi kilichojaa abiria wanaoabiri kwa makini kwenye mabasi yanayosimama, kwa umbali majengo marefu yanaashiria mji iko kwenye shughuli nyingi pikipiki moja iko karibu na mabasi ikionyesha aina mbalimbali za usafiri zinazotumika katika maeneo ya mjini.

Huu ni usafiri wa uma. Mabasi ya kubebea abiria yameegeshwa kando ya barabara, huku baadhi ya watu wakiabiri na wengine wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Kwa mbali, majengo mbali mbali yanaonekana yakionyesha shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi, katika eneo la mjini.

Magari yamesimama kwenye taa za trafiki huku askari akifungua mlango moja wa magari hayo kwa ukaguzi. Mbele kidogo magari mengine yamesimama yakisubiri maagizo. Kwa mbali, majengo makuu yanaonekana pamoja na daraja la waenda kwa miguu, ikiakisi mpangilio wa usafiri mijini.

Barabara ya pande mbili ambapo gari linaonekana likisafiri kwa mwendo wakawaida, mazingira yanaozunguga barabara io ni ya kijani kibichi na ya kuvutia yakionyesha maandari safi na utulivu, hii inaakizi ali ya usafiri wa umma katika maeneo enye miundobinu bora za mazingira bora rafiki.

Eneo hili linafanana na kituo cha magari. Kuna matatu moja yenye magurudumu mawili juu ya paa lake, na mwanamke mmoja anayebeba mzigo kwa mikono. Mtaa unaonekana kuwa na shughuli nyingi. Watu wakiendelea na kazi zao mbalimbali. Hali inayodhihirisha maisha ya kila siku katika jiji lenye pilkapilka.

Matatu likiwa katika kituo cha magari likisuburi kuchua abiria huku watu wakipita kwa miguu kando yake. Juu ya matatu hilo, kuna nyaya za umeme zinazoelea hewani na pembeni kunamajengo mbalimabli yanayoonyesha sughuli za kila siku katika miji.

Usafiri wa umma ,magari ya usafiri wa umma yanapita barabarani, yakielekea na kutoka katika maeneo mbalimbali ya mji. Kwa mbali, majengo marefu yanaonekana yakichora mandhari ya mijini ikiashiria maendeleo ya harakati za kila siku za wakaazi wa jiji.

Huu ni usafiri wa umma mabasi ya kubebea abiria yameegeshwa barabarani huku makondakta wakiwahimiza wapitanjia kuabiri . Watu wengine wanaendelea na shughuli zao za kila siku na miti iliyo kando ya barabara inaongeza uzuri wa mandhari na hewa safi katika eneo hilo la usafiri wa mjini.

Matatu mawili yakiwa yameegeshwa katika sehemu ya maegesho huku basi moja likionekana karibu. Mazingira yanayozunguka eneo hilo yana majengo marefu na mtu moja anaonekana akitembea kwa miguu. Mandhari hii inaonyesha shuguli za kawaida za usafiri wa umma katika jiji lenye miundombinu ya kisasa.

Huu ni usafiri wa umma. Barabara kuu yenye njia mbili inapitwa na magari ya kila aina yakielekea mwelekeo tofauti. Harakati izi zinaonyesha mtiririko mkubwa wa usafiri muhimu kwa kuwaunganisha watu na maeneo mbalimbali ndani ya mji au vijiji.

Huu ni usafiri wa umma .Magari aina mbalimbali yamesongamana upande mmoja wa barabara, huku upande mwingine magari yakiendelea kusonga kwa kawaida. Watu wanaendelea na shuguli zao za kila siku kando kando ya barabara, katika mazingira yenye miti na majengo mijini yakionyesha harakati za kila siku katika jiji lenye pilkapilka nyingi.

Huu ni usafiri wa umma. Mabasi ya kubebea abiria yamo barabarani uku watu wakitembea kwa miguu kando ya barabara. Mazingira haya yamezungukwa na majengo mbalimbali ya miji yakionyesha shughuli za kila siku za usafiri na maisha ya jiji lenye pilkapilka.

Barabara imejaa mabasi ya abiria yakisongamana yakisubiri kusonga mbele kwenye foleni. Watu wanatembea kando kando ya barabara wakipita mbele ya majengo marefu, yanaonyesha maisha ya kila siku ya jiji. Usafiri wa umma unaonekana kuwa katika harakati nyingi.

Watu watatu wamesimama karibu na gari lililoegeshwa kando ya barabara, kana kwamba wanajiandaa kuingia ndani. Gari hilo la kifahari limesimama kwa utulivu, likionekana kana kwamba linawasubiri. Karibu nao, kuna miti mitatu yenye majani mabichi yanayochanua, yakipunga hewa kwa upole. Kwa upande wa nyuma, kuna gari jeupe la binafsi lililoegeshwa. Zaidi ya hapo, majengo marefu yanaonekana yakiinuka juu angani.

Usafiri wa umma. Magari ya usafiri wa umma yanaendelea na usafiri barabarani yakiwasafirisha abiria kuelekea maeneo mbalimbali. Harakati hizi ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku zikichangia uhamiaji wa watu mjini au vijijini kwa urahisi na ufanisi.

Barabara ya mwelekeo wa pande mbili yenye malori, magari madogo na pikapu yakipita kwa mpangilio. Mazingira ya karibu yana miti ya kijani kibichi na majengo madogo. Watu pia wanaonekana wakitembea kando kando ya barabara, huku tanki la kuhifadhi maji likionekana kwa mbali. Mandhari hii inaonyesha hali ya kawaida ya usafiri wa umma na shughuli za kila siku mjini.

Huu ni usambazaji wa maji na usimamizi wa taka . Mabomba ya maji yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya mchanga yakisubiri kusimikwa ili kuwezesha usambazaji wa maji safi ,kwa umbali kuna majengo na malori ya kubeba vifaa yakionyesha juhudi za maendeleo katika miundo mbinu ya huduma za maji mijini.

Ardi imechimbwa kwa ustadi na katikati kuna nafasi ya kupitishia maji kama sehemu ya mfumo wa usambazaji au usimamizi wa majitaka. Juu ya ardi hiyo, kwa mbali kuna miti ya kijani na nyumba zinazochangia mandhari ya kijijini au miji inayoendelea. Hii inaonyesha juhudi za kusimamia rasilimali za maji kwa njia endelevu.

Pomba la rangi nyeusi limelaswa aridhini pamoja na mapomba madogo karibu yote yako karibu na jengo yakionyesha kazi ya usambasaji wa maji au mfumo wa usimamisi wa taka.

Taka za plastiki zilizotupwa kwenye taka, zikiwa zimejaa katika eneo hilo. Karibu na taka hilo kuna mimea ya asili pamoja na nyumba ndogo ndogo zinazozunguka eneo hilo. Mandhari hii inaangazia changamoto za usimamizi wa taka na umuhimu wa mifumo bora ya usambazaji wa mali na utunzaji wa mazingira kwa afya ya jamii.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Sehemu ya ardhi imechimbwa, ili kuwezesha ujenzi wa miundo mbinu ya kusambaza maji au kusimamia taka kwa ufanisi. Eneo hilo liko karibu na majengo mbalimbali, ikiashiria maendeleo ya mjini yanayoendana na huduma muhimu kwa jamii.

Ardhi imechimbwa na kuna shimo refu katikati linatotumika kupitisha maji kwa ajili ya matumizi mbali mbali. Juu ya ardhi.' nyaya kubwa za umeme zinapita angani zikionyesha mchanganyiko wa huduma muhimu wa maji na umeme katika maendeleo ya miundombinu

Mabomba marefu, makubwa na meusi yamepangwa vizuri kando kwa kando yakiwa yamefungwa kwa ustadi. Hii ni sehemu ya miundo mbinu ya kisasa ya usambazaji wa maji na usimamizi wa taka, ikiashiria maandalizi ya huduma endelevu kwa jamii.

Takataka zilizotupwa kando ya mto. Hali inaashiria uchafuzi wa mazingira ya maji. Karibu na eneo hilo mimea haijaweza kustawi vizuri kutokana na mazingira machafu huku kwa umbali nyumba ndogo ndogo zikiweza kuonekana. Mandhari hii inaangazia changamoto katika usambazaji wa maji safi na usimamizi wa taka, pamoja na athari zake kwa afya na mazingira.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Mfereji wa kufungulia maji umefungwa vizuri kwenye ukuta, ukisubiri kutumika kusambaza maji kwa matumizi ya kila siku. Muundo huu rahisi lakini muhimu unaonyesha jinsi huduma za maji safi zinavyowezesha maisha bora na kuimarisha afya ya jamii.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Mabomba makubwa ya chuma yamewekwa juu ya nyasi, yakiwa yamezungukwa na miti ya kijani. Hii inaashiria kazi ya miundombinu ya kusambaza maji au kusimamia maji taka katika mazingira yanayojali usawa katika maendeleo na uhifadhi wa mazingira.